Jengo la BENK ndani yake kukiwa na watu wakitoa na kupokea huduma, na kwa nje kukiwa mabango ya matangazo, yenye michoro ya watu na maandishi yanayoelezea ubora wa huduma zinazotolewa. Na kwa juu kabisa kuna maandishi yaliyoandikwa "Equit ,BANK"

Benki inayotoa huduma za kubadilisha fedha za kigeni. Ndani yake kukiwa na mhudumu aliyevaa shati la mikono myekundu, akiegesha mikono yake kwenye dirisha. Huku akitoa fedha za kigeni aina ya dola kwa mteja aliyevaa shanga mkono wake wa kushoto na mbele kuna mashine.

Benki yenye jina la Bank of Africa upande wa juu, huku magari ya wateja na watu tofauti tofauti na rangi mbalimbali kama vile; nyeupe, nyekundu na kijivu, yameegeshwa upande wa mbele na wao wakiendelea kupata huduma.

Mhudumu wa baa aliyevaa shati jekundu na suruali nyeusi, akiwa ameshika bia mbili akiweka kwenye meza yenye rangi nyeupe huku tayari kukiwa na chupa moja la soda aina ya cocacola, bilauri yenye kinywaji nusu, akitoa huduma kwa wateja walioketi kwenye kiti chenye rangi nyekundu.

Bango kubwa lenye maandishi makubwa ya "Drums lounge" na mengine madogomadogo, kama vile "amstel" bia pamoja na chupa na glasi yenye bia ndani yake, lililopo pembezoni na juu ya baa.

Baa ya hoteli yenye viti vyekundu vilivyopangwa vizuri, chupa nyingi za vinywaji zikiwa zimewekwa juu ya meza. Nyuma kukiwa na rafu iliyopangwa chupa za vinywaji na runinga ukutani.

Eneo kubwa na safi la kuegeshea magari, juu likiwa na vyuma vingi vilivyoning'inia, ndani yake kukiwa na magari mawili, moja likiwa na rangi nyekundu na nyingine likiwa na rangi ya kijivu, huku gari jekundu likiwa limening'inia juu.

Gari lenye rangi nyeusi lililoegeshwa pembeni, lililofunguliwa mlango wa upande wa kushoto wa mbele, likiwa na viti viwili vya mbele vyenye rangi nyeusi, na dirisha za upande wa kulia na kushoto zikiwa wazi.

Gari kubwa lililoegeshwa huku milango yake ikiwa wazi, na viti vya ndani vikiwa na rangi nyeupe, na pembezoni kukiwa na gari dogo lenye rangi nyekundu na miti mirefu.

Gari lenye rangi nyeusi lililofunguliwa mlango wa kulia wa nyuma, likiwa na viti viwili vyenye rangi ya kijivu mpauko na dirisha la upande wa kushoto wa nyuma likiwa wazi.

Duka la maziwa lenye jina la laymans Dairy Laymans, pembeni yake kukiwa na muuzaji alievaa shati na kofia nyeupe na rafu zilizopangwa bidhaa mbalimbali. Nje kukiwa na mabango yenye picha za ng'ombe na maandishi ya fresh milk

Duka lenye mashine yenye jina ka "MILK BAR", upande wa juu, na upande wa kushoto , likiwa na bango lenye maandishi ya "FIRE POINT", na wanaume wawili ndani yake, mmoja akiwa amevaa fulana nyeupe, na mwingine akiwa amevaa fulana ya buluu.

Duka ndani yake kukiwa na mashine ya maziwa iitwayo (Milk ATM), ikiwa imezungukwa na mabango yenye michoro ya ngombe na maandishi yanayoelezea jinsi maziwa hayo ni mazuri kwa afya na yanapatikana muda wote, na upande wa nyuma ya mashine kukiwa na mashine ya mafuta iitwayo "COOKING OIL ATM".

Duka la maziwa, ndani yake kukiwa na mashine ya maziwa yenye jina la "Milk ATM" lililoandikwa upande wa chini wa mashine. Huku kukiwa na picha ya mtoto na maandishi yakielezea jinsi maziwa hayo yalivyo bora na safi kwa afya.

Mashine ya maziwa iliyoandikwa jina la milk atm upande wa mbele na upande wa kushoto, likiwa limewekwa nje ya duka huku limefunguliwa mlango ndani yake kukiwa na feni, mabango yenye picha na michoro mbalimbali yamebandikwa kuzunguka mashine.

Duka la maziwa lenye mashine ya maziwa yenye jina la "MILK ATM" iliyowekwa nje , iliyozungukwa na mabango ya picha mbalimbali upande wa mbele kukiwa na picha ya ng'ombe, na upande wa kulia kukiwa na chupa jeupe lenye mfuniko wa kijani.

Mashine ya maziwa iitwayo (milk ATM), iliyowekwa ndani ya duka kubwa. Imepambwa kwa mabango ya picha za ng'ombe, mandhari ya mashamba ya kijani kibichi, na maandishi yanayomaanisha kuwa maziwa ni safi, na yanapatikana moja kwa moja kutoka kwenye bomba na muda wote.

Duka la maziwa ndani yake kukiwa na mashine iitwayo "FRESH MILK ATM" lililoandikwa upande wa mbele na kushoto, na ikiwa imezungushiwa mabango yenye michoro mbalimbali kama vile; mtoto akinywa maziwa, kopo jeupe, na birauli yenye maziwa.

Duka la maziwa ndani yake kukiwa na bidhaa tofautitofauti, zilizofungwa kwenye mifuko na kupangwa kwa weledi kwenye kabati na zingine zikiwa chini kwenye masanduku huku mikono miwili ikiwa juu yake, pembeni kukiwa na mashine yenye jina la Tasimati miliki ATM.

Duka kubwa la maziwa ndani yake kukiwa na mashine yenye jina la "SMART FARM MILK ATM" , likiwa limezungukwa na bango kubwa lenye picha ya ng'ombe na maandishi kama vile "MILK ON TAP"na "SMART FARM" pembeni kukiwa na rafu za bidhaa mbalimbali.

Mashine ya maziwa iitwayo Milk ATM yenye rangi ya bluu na nyeupe kwa juu, maandishi yanayoelezea ubora wa maziwa na yanafaa kwa afya. Karibu na bomba kuna kikombe cheupe pia kuna mchoro wa mtoto wa kike akiwa ameshika bilauri iliyojaa maziwa.

Duka la maziwa liitwalo ROYAL MILK ATM ZONE lenye mlango wa chuma wenye rangi ya maziwa na dirisha upande wa mbele, upande wa kulia na kushoto kukiwa na maduka mengine huku mkaka aliyevaa shati jekundu suruali nyeusi na raba nyeupe akiingia ndani ya duka la maziwa.

Duka la maziwa lenye jina la 'Have a good day' lililopakwa rangi ya bluu kwa juu na nyeupe kwa chini na lenye paa kuu kuu likiwa na michoro ya ng'ombe na maandishi kama vile ''Good light'', special Yoghurt na

Duka la maziwa lenye jina MWEIGA DAIRY FARMERS COOPERATIVE LTD. ndani yake kukiwa na muuzaji aliyevaa barakoa na shati jekundu, huku milango ikiwa na maandishi ya READY TO DRINK AND TAKEAWAY na MAZIWA YETU DAIRY FRESH MILK.

Duka la maziwa ndani yake kukiwa na mhudumu mteja aliyeshika kopo lenye maziwa huku akiongea na mhudumu kwa furaha, meza yenye mikate mitatu na ndoo mbli, rafu zilizopangwa bidhaa na mabango ya matangazo yaliyobandikwa ukutani.

Duka la maziwa ndani yake kukiwa na mashine ya maziwa yenye jina ''Milk ATM'' lililozungukwa na mabango yenye picha na michoro mbalimbali kama vile ng'ombe akila nyasi, bilauri iliyojaa maziwa na maandishi tofautitofauti.

Duka dogo lenye mashine lenye jina la MILK ATM, upande wa juu na chini ya mashine likiwa na bango la tangazo likionyesha ng'ombe, bilauri yenye maziwa ndani yake na maneno tofauti tofauti.

Duka kubwa la maziwa lenye jina la "KIENI DAIRY PRODUCT" lenye mashine iitwayo "Milk ATM" Likiwa na bango lenye maandishi ya "MILK ON TAP" huku kukiwa na watu kadhaa wakifanya manunuzi.

Duka lenye mashine ya maziwa yenye jina la MILK ATM, upande wa mbele kulia, lililozungukwa na mabango yenye picha mbalimbali kama vile ng'ombe, nembo na maandishi kama vile, "Your first, best and finest meal in life", na "Milk", huku mtu akichukua maziwa.

Duka ndani yake kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa iitwayo (Milk ATM), iliyozungukwa na mabango yenye michoro ya ng'ombe na maandishi yanayoelezea ubora wa maziwa hayo. Na upande wa kulia na kushoto kukiwa na mashine nyingine ya mafuta ya kupikia, pia ikiwa imezungukwa na mabango yenye picha mbalimbali.

Samani za ndani kama vile; makochi yenye rangi ya kijivu, juu yake kukiwa na mito ya rangi nyeupe na rangi ya chungwa, pamoja na vitanda vya rangi ya nyeusi, bluu na kahawia, vilivyopangwa vizuri na kuwekwa ndani ya duka lililotengenezwa na kuzungushiwa kwa bati na kuwekwa sakafu ya mbao kwa chini.

Samani za ndani kama vile: meza na viti vilivyotengenezwa kwa mbao; makochi ya rangi tofautitofauti kama vile: kijivu, damu ya mzee, na nyeupe; yakiwa yamepangwa vizuri tayari kwa kuuzwa.

Duka la samani za ndani kama vile makochi, yenye rangi tofauti tofauti, mfano nyeusi na nyeupe, meza ndogo, mito na vitanda vyenye rangi mbalimbali, vilivyopangwa kwaajili ya kuuzwa.

Duka kubwa la samani za ndani, lililo tengenezwa kwa sakafu ya marumaru ya kahawia mpauko. Ndani yake kukiwa na makochi makubwa yenye rangi ya kijivu na mito yenye rangi tofauti tofauti na meza zilizo tengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeusi.

Duka kubwa la samani za ndani, ndani yake kukiwa na vitanda vyenye rangi mbalimbali kama vile nyeupe, kahawia na nyeusi. Vikiwa na magodoro na mito vilivyowekwa vizuri, pamoja na meza na picha za ukutani zilizopangwa vizuri tayari kwa kuuzwa.

Samani za ndani kama vile makochi yenye rangi ya kijiivu, nyeusi na kahawia yakiwa yamepangwa vizuri nje ya duka lililotengenezwa na kuzungushiwa kwa bati na kuwekwa vigae kwa nje, huku watu wawili; mmoja akiwa amesimama na mwingine akiwa ameketi kwenye kochi.

Duka kubwa la samani za ndani kama: vile vitanda vyenye rangi nyeusi, kijivu, maziwa, na kahawia, vikiwa na magodoro yake yaliyotandikwa vizuri pamoja na mito. Makochi yenye rangi ya zambarau na kahawia iliyokolea, pamoja na picha za ukutani.

Duka la samani za ndani ikiwemo, makochi yenye rangi ya kijivu iliokolea, mito, kapeti, meza zilizotengenezwa kwa mbao, kabati na picha za ukutani, zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao kwa ustadi mkubwa kimewekwa nje, mandhari ya nje ikiwa imezungukwa na miti mikubwa na midogo na pembeni kukiwa na pikipiki mbili.

Duka la samani za ndani likiwa limepambwa kwa ustadi na kuvutia. Ndani kukiwa na makochi ya rangi ya chungwa na kiti kimoja chenye rangi ya bluu iliyoko Lea, pamoja na mito yenye rangi mbalimbali, huku katikati kukiwa na meza ya mviringo ya mbao iliyoko juu ya zuri dogo lenye muundo wa mduara.

Duka kubwa la samani za ndani, lililotengenezwa kwa bati. Ndani yake kukiwa na makochi makubwa kwa madogo yenye rangi tofauti tofauti, kama vile kijivu, njano na maziwa; vitanda na mito vilivyopangwa tayari kwa kuuzwa.

Samani za ndani zilizotengenezwa kwa mbao, ikiwemo kabati refu lenye milango miwili, meza na viti viwili vilivyovalishwa vitambaa vyeusi. Vimepangwa kwaajili ya kuuzwa.

Vitanda vikubwa vikiwa vimetengenezwa kwa mbao sehemu baadhi, na sehemu zingine zikiwa zimetengenezwa kwa chuma, na kupangwa vizuri nje ya duka la samani tayari kwa kuuzwa, na mbao zingine zikiwa zimezagaa chini.

Duka la samani za ndani lenye bango kubwa kwa juu likiwa na michoro mbalimbali ya makochi, magodoro na mapazia na maandishi yanayoelezea ubora wa samani. Makochi meupe na magodoro yakiwa yamepangwa nje tayari kwa kuuzwa.

Samani za ndani kama vile makochi yenye rangi mbalimbali, mfano; bluu, kijivu na rangi ya chenza pamoja na mito yenye rangi ya njano, vilivyopangwa vizuri tayari kwa kuuzwa.

Duka la samani za ndani ikiwemo makochi yenye rangi mbalimbali kama vile kijivu na bluu mpauko; mito yenye rangi tofauti tofauti; viti vya plastiki vyenye rangi ya nyeupe, njano, kijani na nyekundu; pamoja na vitanda vilivyowekwa kwa ajili ya kuuzwa.

Duka la samani za ndani, ndani yake kukiwa na meza ya chakula iliyotengenezwa kwa mbao na yenye kioo juu yake. Ikiwa na viti sita vilivyotengenezwa kwa mbao vyenye mgongo wenye umbo la mraba, vilivyopangwa kuizunguka meza tayari kwa kuuzwa.

Eneo kubwa la mgahawa lilojengwa kwa weledi na ustadi lenye madirisha makubwa yenye muundo wa duara kwa juu yanayopitisha mwanga, ndani yake kukiwa na viti na meza za thamani, juu ya meza kukiwa na birauli, huku wateja wachache wakiwa wameketi na kusimama kusubiria huduma.

Duka la bidhaa mbalimbali mfano juisi ya embe, soda za aina tofauti tofauti, maji ya kwenye kopo, unga, karanga na mchele zilizopangwa kwenye rafu na zingine juu ya meza huku muuzaji aliyevaa barakoa nyeusi na flana ya kijani akimsikiliza mteja aliyeshika bidhaa.

Soko kubwa ndani yake kukiwa na wafanyabisahra wakipanga bidhaa zao vizuri mezani kama vile; ndizi, maembe, parachichi, tikiti maji na mbogamboga. Baadhi ya milingoti ikiwa imewekwa mabango ya matangazo.

Eneo la soko likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, mboga za majani na nyanya zilizowekwa kwenye mabeseni, vikapu na magunia, na magunia mengine yakiwa chini na mengine yamening'inia juu huku wafanyabiashara wanawake kwa wanaume wakiendelea na shughuli zao.

Eneo kubwa la soko lenye bidhaa mbalimbali kama vile maembe, ndizi, maboga na maparachichi yaliyopangwa chini kwenye magunia yakiwa na vibango vidogo vilivyoandikwa bei huku wafanyabiashara na wanunuzi wakiendelea na shughuli ya uuzaji na ununuzi .

Mfanyabiashara aliyesimama mbele ya rundo kubwa la mazao aina ya karoti, akiwa amevaa shati lenye maua mbalimbali, nyuma na mbele yake kuna majengo mengi ya soko, yaliyotengenezwa kwa mbao na miti, na shughuli zingine za biashara zikiendelea.

Mfanya biashara mwanamke alievaa nguo zenye rangi tofauti tofauti ikiwemo waridi, nyekundu na kijani. Kichwani akiwa amevaa kitambaa huku amesinzia, akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali kama vile pilipili, nyanya, njegere, viazi mviringo, limao na vitunguu swaumu.

Kiasi kikubwa cha vitunguu, vilivyowekwa kwenye ndoo kubwa na ndogo, zenye rangi tofauti tofauti mfano buluu, kijani na nyeupe na kupangwa kwenye mstari tayari kwa kuuzwa. Huku mfanyabiashara aliyevaa shati la zambarau akionyesha vitunguu.

Mwanamke mfanyabiashara akiwa amezungukwa na rundo la bidhaa aina ya karoti zilizo komaa vizuri zilizowekwa kwenye gunia na zingine juu ya meza, upande wa kushoto mfanyabiashara kukiwa na mkungu wa ndizi mbichi na upande wa kulia kukiwa na mfanyabiashara mwenzake.

Soko lililosheheni bidhaa za vyakula tofauti tofauti kama vile nyanya chungu, nyanya, maharage, viazi, hoho na mboga za majani, huku wafanyabiashara wawili wakifurahia biashara.

Wamama wawili wafanyabiashara wakiwa wameketi sokoni, huku wakiwa wamezungukwa na rundo la nyanya na vitunguu vilivyopangwa kwenye vikapu na masanduku kwa ajili ya kuuzwa. Wafanyabiashara wengine wakiwa wamesimama wakifanya shughuli zao.

Eneo la soko lenye vibanda na magenge yaliyofunikwa na miamvuli yenye rangi za: kijani, njano na nyekundu. Bidhaa mbalimbali, mfano: nyanya chungu, hoho, karoti na nyanya maji; zilizopangwa kwenye meza na nyingine ndani ya ndoo, huku wafanyabiashara na wanunuzi wakiendelea na shughuli za uuzaji na ununuzi.

Eneo la soko lenye bidhaa mbalimbali mfano maembe, pilipili hoho, mayai, karoti na mbogamboga za majani zikiwa zimepangwa vizuri juu ya meza. Huku mfanyabiashara mwanamke aliyevaa kiremba cheusi kichwani akimhudumia mteja.

Mwanamke mrembo alievaa gauni la rangi ya bluu, ,akiwa ameketi kwenye kiti chenye rangi ya bluu huku akitabasamu na kutumia kompyuta iliyopo juu ya meza. Na nyuma yake kukiwa na bango lenye nembo ya Platinum Credit Limited.

Mkono ulioshika simu janja iliyowashwa na yenye mwanga mweupe, huku kioo chake kikionyesha huduma za M-Pesa kama vile, "Send money", "Withdraw cash", "Lipa na M-Pesa", "Buy airtime" na "My account".

Nyumba kubwa aina ya gorofa yenye ukuta na paa za rangi ya mazima na vidirisha vidogo vitatu kwa mbele, ikiwa na uzio mkubwa wenye rangi ya kijivu na nyeupe pamoja na geti la rangi nyeusi.

Jengo kubwa la kisasa la ghorofa mbili, lenye kuta za rangi ya maziwa, na sakafu ya marumaru nyeupe, na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo vyeusi. Juu kukiwa na sehemu ya kupungia upepo; na mbele kukiwa na mwanaume aliyesimama karibu na mlango wa chini.

Bango kubwa lililotundikwa nje ya jengo la ghorofa, lenye rangi nyekundu kwa juu na nyeupe kwa chini. Likiwa limeandikwa maneno makubwa yakimaanisha jengo la biashara linauzwa. Chini kukiwa kumeandikwa namba za simu kwa rangi nyeusi. Huku pembeni kukiwa na picha ya simu ya mezani.

Gorofa kubwa na refu lenye madirisha ya rangi ya bluu upande wa mbele na kushoto kwa chini ikiwa imezungukwa na miti na nyumba na upande wa kulia na nyuma ikiwa imezungukwa na magorofa mengine.

Duka kubwa la uuzaji wa nguo, ndani yake kukiwa na makoti ya suti, za rangi tofauti tofauti, kama vile kijivu, nyeusi, buluu, maziwa, na nyeupe, zilizopangwa kwenye mstari mnyoofu, na kuning'inizwa kwaajili ya kuuza.

Duka la viatu lenye sakafu ya vigae na ukuta wenye rangi ya ngavu likiwa na rafu nyingi za mbao zilizojazwa aina mbalimbali za viatu vya wanawake, wanaume na watoto vilivyopangwa vizuri kuanzia chini hadi juu na baadhi ya viatu vikiwa chini ya rafu.

Duka kubwa zuri na safi lililojengwa kwa weredi na sakafu ya marumaru nyeupe. Ndani yake kukiwa na bidhaa mbalimbali kama vile: soda, mafuta na biskuti; zilizopangwa vizuri kwenye rafu.

Duka lililo jaa bidhaa za mkate aina mbalimbali iliyofungwa kwenye vifungashio na kupangwa kwenye rafu za mbao, na kwa chini kukiwa na bidhaa nyingine; huku mkono ukishika na kuchukua mkate.

Duka kubwa lenye jina la "FRUIT AND VEGETABLES", likiwa na bidhaa za chakula aina tofauti tofauti mfano; ndizi, maembe, karoti, nyanya, viazi vitamu, viazi mviringo na vitunguu, vilivyopangwa kwenye vichanja vilivyotengenezwa kwa mbao tayari kwa kuuzwa.

Duka kubwa zuri safi na la kisasa, lililojengwa kwa weredi na ustadi na sakafu yenye marumaru nyeupe. Ndani kukiwa na viti vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti kama vile: kijivu, nyeupe na blue, pikipiki na kikapu kilichojaa mipira.

Duka kubwa lililotengenezwa kwa sakafu ya marumaru nyeupe, ndani yake kukiwa na kompyuta iliyopo ndani ya meza, rafu nyekundu yenye bidhaa mbalimbali ikiwemo chupa za vinywaji na makopo, na mifuko ya chakula. Pembeni kukiwa na masanduku ya mizigo.